Meza refu ya rangi nyeupe sehemu ya juu ina tarakilishi mbili nyeusi. Kando ya tarakilishi mna vitabu kadhaa. Mbele ya tarakilishi hizo mna michoro katika karatasi tatu ambazo zipo mbele ya tarakilishi izo.